Vifungashio vya kopo vikiwa na rangi nyeupe blue na kijani na maandishi, hii ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizo hutumika kama kinga ratiba ya magonjwa ya wanyama naonyeshwa umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha yana ustawi wao.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

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, lenye Jina "Woshop" likiwa wazi huku wauzaji wawili wa kiume wamekaa ndani tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja. Duka hili kinahusika wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo lenye majina "TWIGA CHEMICALS" likiwa wazi tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja watakaofika hapo. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora.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

Wauzaji wawili wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo wa jinsia ya kiume wamesimama pembeni ya mifuko yenye rangi nyeupe ya mbolea. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora zaidi.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

Jengo la biashara lenye bango linalosomeka “ Twiga” limejengwa kandokando ya barabara likiwa na muonekano mzuri, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kujipatia pembejeo bora za kilimo na dawa za mifugo, kwaajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo yao.

Chupa ndogo yenye rangi nyeupe na maandishi meusi na maandishi tikisto na picha ya ng'ombe ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka makubwa ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hii hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya ng'ombe, na uthibitisho muhimu wa kuhudumia mifugo hii kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio chenye rangi nyeupe na maandishi frutilaini na picha ya mbwa mweusi wenye afya ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na uakisi umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Duka la pembejeo na dawa za mifugo, lenye jina ''Osho'' likiwa wazi na wauzaji wamekaa ndani, tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja. Nje ya duka hili kuna wapita njia na pikipiki zilizosimama, zikiakisi shughuli za kawaida za kila siku. Duka hili ni muhimu kwa wakulima na wafugaji, kwa ajili ya kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo yao na uzalishaji bora wa mazao.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

Ndani ya duka za pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, vifungashio vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri juu ya rafu kukiwa na mwanga wa kutosha, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejeo bora na dawa za mifugo kwajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao yao na kulinda afya ya mifugo wao.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

Kifungashio chenye rangi ya kijani na bluu huku juu yake kukiwa na picha ya kuku na vifaranga wadogo; ni mfano wa dawa zipatikanazo kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo. Dawa hizi hutumika kuwakinga na tiba ya magonjwa na wanyama na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia kuku kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio vyenye maandishi 'biofloc' na picha na picha mbalimbali, ni mpango mzuri kabisa ikiwa ni aina ya kuongezea ubora wa masheo. Ni aina ya chanjo ya viumbe hai inayotumika kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha ukuaji wa mazao kama vile maharagwe na njugumawe.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, lenye jina Osho likiwa wazi, huku wa wauzaji wakiendelea kuhudumia wateja wanaoingia humo ndani, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima na wafugaji, kwa kupatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Kifungashio kidogo cha boksi chenye rangi ya buluu na maandishi wa mtabet kisha na picha ya mbwa na paka ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka, vimejaza kilimo na dawa za kufunga dawa hizi hutumika kutibu magonjwa yanayosababishwa na minyoo na uthibitisho wa umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio viwili tofauti zenye rangi ya zambarau na nyeupe na picha ya kuku na maandishi ashidoksi juu yake ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo ,dawa hizo hutumika kwa kinga na tiba magonjwa kuku na uthibitisho wa umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na uthibitisha umuhimu wa kutunza mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno; huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini, vikiwa vimeshamalizwa kuvunwa, baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia vipato.

Wakulima jinsia ya kiume aliyevalia kofia, amechuchumaa akikagua mmea wa mipapai iliyobeba matunda ya mapapai yaliyokomaa yenye rangi ya kijani. Pamezungukwa na miti hiyo mingi ambayo huzaa mazao ya biashara, ambayo husafirisha katika maeneo ya mauzo ya kilimo kama vile soko.

Mkulima wa jinsia ya kiume, aliyevalia tisheti ya rangi ya njano. Yupo katika shamba lenye miti mingi ya zao la kahawa, anakagua matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu, anajitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Katika sehemu ya shamba wakulima wa jinsia ya kiume waliosimama mbele ya miti ya mahindi iliyokomaa vizuri na kushamiri yenye rangi ya kijani kibichi wakiwa wanaendelea kupakia mahindi yaliyotoka kuvunwa kwenye mifuko meupe tayari kwa ajili ya kusafirisha katika sehemu za biashara za mauzo makini.

Katika shamba kubwa, wakulima mbalimbali wanaendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina mahindi, huku mabua yake yakiwa yamekauka, yakiashiria ukomavu wa zao hili. Tayari wameshavuna na kulianika chini ya jua kwa ajili ya kukausha, na kisha kuisafirisha kupeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Zao la viazi vitamu lenye rangi nzuri nyekundu, limetoka kuvunwa na kupangwa vizuri kwenye matenga yenye rangi ya njano, kijani na bluu tayari kwa ajili ya kusafirishwa na wakulima hawa, kupelekwa sokoni na kuuzwa ili wajipatie kipato.

Mikungu mikubwa ya ndizi iliyotoka shambani imepangwa chini kwa mpangilio mzuri, wakulima wakiwa wanaratibu upangaji wake huku wengine wamekaa pembeni wakipumzika baada ya kazi, wanajiandaa kuisafirisha kuipeleka sokoni kama zao la biashara lenye thamani kubwa.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

Mkulima wa njinsia ya kike akiwa ndani ya bustani yake akikagua mmea wenye matunda aina ya mabohora yaliyokomaa vizuri yakiwa na rangi ya kijani tayari kwa ajili ya kuyavuna na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Ndani ya shamba kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana huku ikiwa imebeba matunda aina ya nyanya yaliyokomaa vizuri yenye rangi ya kijani na nyingine nyekundu. Mimea hii imepandwa ndani ya mifuko yenye mchanga wenye rutuba na tayari nyanya hizi zitavunwa na kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuzwa na mkulima ajipatie kipato.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

Zao aina ya kitunguu iliyotoka kuvunwa kutoka kwenye shamba kubwa sana, limeanikwa chini ya udongo wa ardhi ili lipigwe na jua na kukaushwa, kabla ya kupakiwa kwenye mifuko na kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo, mkulima auze na kujipatia kipato.

Shamba la miti ya migomba niliyoenea kwenye eneo kubwa ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea hii na ndizi hizi hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Katika sehemu ya shamba kubwa, kundi la wakulima wameinama wengine wakiwa wamechuchumaa chini wakichambua zao la biashara aina ya kitunguu maji kilichotoka kuvunwa na kuanikwa juani, wanapakia kwenye ndoo na tayari kusafirisha kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia kofia anakagua mazao yake aina ya nyanya, katikati ya shamba lilioshamiri nimeahidi kwa rangi ya kijani kibichi, zao hili la biashara hutumika kumsaidia mkulim huyu kuongeza kipato chake.

Shamba la pilipili limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mifuko, pilipili hizi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu, huku nyingine zikiwa bado za kijani, mavuno yapo tayari wakulima wataandaa pilipili hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Kundi kubwa la wakulima likiwa ndani ya shamba na mwingine amebeba mtoto mgongoni, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao la biashara aina ya viazi kutoka kwenye ardhi nyeusi yenye rutuba, tayari kwa ajili ya kupanga vizuri na kusafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Shamba kubwa sana lililoshamiri mimea ya zao aina ya nyanya ikiwa na rangi ya kijani kibichi, tayari imeshaanza kuzaa matunda haya ya nyanya yenye rangi ya kijani yakiashiria ukomavu, na kuvunwa ili kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo kuuzwa na kujipatia kipato.

Katika sehemu ya shamba wakulima wamemaliza kuvuna zao aina ya viazi na kisha wamevipakia vizuri kwenye magunia meupe, tayari kwa ajili ya kupakia kwenye gari kubwa ili kusafirisha kupeleka zao hilo la biashara, katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike, akiwa ndani ya shamba lililojaa miche mingi ya nyanya, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi ya nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kuweka kwenye kikapu, kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Shamba kubwa sana, ikiwa limepandwa kilimo cha mseto kinachochanganya mahindi na matikiti maji, tayari matikiti yamekomaa na yako tayari kuvunwa na kusafirishwa kupeleka sokoni ili kuuzwa na kujipatia kipato, mahindi bado na yenyewe yakishakomaa yatavunwa na kusafirishwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wamesimama katika shamba kubwa lililoenea mimea mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi, mikononi mwao wameshika maembe madogo yaliyozalishwa kutoka kwenye mti huu wa mwembe, uliozaa matunda mengi tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa sokoni na kuuzwa, ili wajipatie kipato.

Mkulima amechuchumaa katika shamba kubwa sana la zao aina ya vitunguu, akiwa anakagua mimea hii na kuvuna ile tayari ambayo ikomaa kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo na kuuza ili kujipatia kipato.

Mmea wa nyanya ukiwa umebeba matunda ya nyanya yaliyo komaa vizuri yenye rangi ya kijani kibichi angavu, zao hili la biashara linamnufaisha mkulima, pale atakapovuna na kupeleka katika sehemu za mauzo ya kilimo.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa shambani wanaendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya viazi na kulipanga kwenye ndoo, tayari kwa ajili ya kusafirisha zao hili la biashara kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Zao aina ya viazi, vimepangwa vizuri pembezoni mwa barabara ikiwa imejazwa mpaka juu, huku watu mbalimbali wakipita njia kuchagua zao hili la biashara, ili kuwasaidia wakulima kuongeza kipato chao.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia mabuti akiwa ndani ya shamba huku mkononi ameshika mmea wa nyanya na mkono mwingine, ameshika nyanya zilizokomaa vizuri kwa rangi ya kijani angavu akifurahia zao hili la biashara itakayomuingizia kipato.

Mimea yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi, ya zao la biashara aina ya kitunguu maji, imeshamiri vizuri na kukomaa juu ya ardhi nyeusi yenye rutuba, tayari zao hili lipo tayari kwa ajili ya kuvunwa, ili kusafirishwa kupelekwa sehemu ya mauzo ya kilimo.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvuna katika eneo la shamba, wakiviweka kwenye vyombo mbalimbali huku wakiwa wameinama. Wanajiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kuwa kwa ajili ya kuongeza kipato chao.

Mkulima wa jinsia ya kiume ameinama katikati ya mimea ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya, mkononi anakagua nyanya ambazo tayari zilishakwisha kukomaa zikiwa na rangi nyekundu na kijani, kwa ajili ya kuvuna na kusafirisha zao hili la biashara tayari kwa kuelekea sokoni.

Mazao mbalimbali yenye rangi nyekundu na kijani yamestawi vizuri sana kwenye shamba la kisasa, lililo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili mkulima auze na kujipatia kipato.

Zao la biashara aina ya viazi vimepangwa vizuri ndani ya magunia makubwa yenye rangi nyeupe, tayari kwaajili ya kusafirisha kupeleka katika sehemu tofauti tofauti ya mauzo ya kilimo ili mkulima aliye lima ajipatie kipato chakuendesha maisha yake.

Mkulima wa jinsia ya kiume, amesimama mbele ya shamba lililoshamiri miti ya mahindi ya kijani kibichi iliyokomaa vizuri. Anaendelea na zoezi la kupakia mahindi yaliyotoka kuvunwa kwenye ndoo na kisha kusafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza zao hili la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba kubwa sana lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyoshamiri hadi mbali, akiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya viazi, zao hili la biashara limerundikwa pembeni na tayari kusafirishwa kupelekwa sokoni, ili kuuzwa ili ajipatie kipato.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

Katika shamba kubwa sana lililoshamiri uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Zao la biashara aina ya kitunguu maji linaendelea kuvunwa kwenye shamba hili na wakulima, huku likipangwa vizuri kwenye mifuko tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo kama vile sokoni.

Miti ya migomba iliyopandwa katika sehemu ndogo, ikiwa imebeba mkungu mkubwa wa rangi ya kijani kibichi, ulio komaa vizuri tayari kwaajili ya kukatwa na kusafirishwa kupelekwa sokoni ili kuuzwa mkulima huyu ajipatie kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ameshikilia kidumu kidogo kilichojaa zao la biashara aina ya kahawa, zilizokomaa vizuri kwa rangi nyekundu na kijani, nyuma yake kuna miti mingi iliyosheneni rangi ya kijani kuashiria ukomavu.

Wakulima wamekaa chini wakipumzika baada ya kazi za kuvuna viazi vitamu kutoka kwenye shamba kubwa sana, wameviweka kwenye vikapu vyenye rangi mbalimbali kama vile njano na bluu vikiwa vimejaa zao hili la biashara linalopelekwa katika sehemuza mauzo.

Wakulima wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya mahindi na kulikusanya pembeni, tayari kwa ajili ya kulikausha na kulipanga kwenye magunia mbalimbali ili kuyabeba na kuyasafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo na kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya shamba kubwa sana la mimea ya mahindi iliyokauka, ikiashiria ukomavu wa zao hilo la kibiashara. Wanalipanga chini na kulianika kwenye jua kabla ya kulipeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Wakulima wamekusanyika katika eneo la shamba wakiendelea na zoezi la kuchambua zao la biashara aina ya viazi vitamu, kutoka chini na kuvipanga vizuri kwenye matenga tofauti tofauti ya plastiki yenye rangi ya bluu na kijani. Tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.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

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa. Iliyojaa matunda mengi yaliyoiva yenye rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Kundi la wakulima vijana, wakiwa katika sehemu ya shamba lao kubwa liliozungukwa na uoto wa asili wa majani ya rangi ya kijani kibichi. Wakiwa wanaendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya vitunguu, na kulipakia kwenye magunia yenye rangi nyekundu tayari kwa ajili ya kusafirisha na kuuza sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia viatu vya kujikinga na matope amesimama pembezoni mwa miti mirefu ya mhindi, akikagua zao hili la biashara lipo tayari kwa ajili ya mavuno na kusafirisha kupeleka katika sehemu za masoko ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa wamevalia nguo za kujikinga za rangi nyekundu na kijani, wakiendelea na zoezi la kuchagua na kuvuna zao aina ya parachichi kutoka kwenye mti wake na kuweka kwenye matenga, tayari kwa ajili ya kusafirisha zao hilo la biashara katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Ndani ya shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba, kuna mimea ya vitunguu ikiwa na matawi yaliyostawi vizuri sana yakiwa na rangi ya kijani kibichi. Vitunguu hivi tayari vimeshakomaa na hivyo wakulima watavivuna na kuvisafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuza zao hili la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevaa viatu na nguo za kujikinga na matope akiwa amechuchumaa katikati ya shamba la mimea ya nyanya iliyoshamiri kwa rangi ya kijani kibichi, kwa tabasamu ameshikilia nyanya hizi baada ya mavuno zenye rangi nyekundu angavu, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili auze na kujipatia kipato.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

Mkulima akiwa anakagua zao la mapapai lililoota vizuri katika mti wa mpapai lililosambaa katika eneo kubwa la shamba, hili mkulima huyu anavuna mazao haya kwa ajili ya kuyauza ilii ajipatie kipato.

Katika shamba kubwa mimea ya rangi ya kijani kibichi ya nyanya imeenea hadi mbali ikiwa imebeba zao hili la biashara la nyanya, iliyokomaa vizuri lenye rangi nyekundu angavu iliyoiva kwa kupendeza. Lipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalii shati jekundu amesimama katika ya shamba lenye matawi yaliyokomaa ya rangi ya kijani kibichi huku katika mikono yakee ameshika zao la biashara aina ya nanasi aliyemaliza kuvvuna kutoka kwenye shambani hili kubwa. Akaendelea na zoezii hili kwisha kusafirisha kwenda katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Katika shamba lililo sheheni mimea ya rangi ya kijani kibichi ya zao la aina ya nyanya zao hili la nyanya limevunwa na kutandazwa chini kwenye ardhi ya shamba, zikiwa na rangi nyekundu kuonyesha ukomavu tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuzwa na mkulima huyu kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa katika sehemu ya shamba kubwa lenye mimea mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi, huku mkononi ameshika zao aina ya tikiti maji lililopasuliwa likionyesha rangi nyekundu kuwa ni tamu, na mbele yake kuna matikiti mengine makubwa atatumia zao hili kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza sana na kijani kibichi huku mkulima akiitunza kwa ungalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kibiashara au binafsi.

Zao aina ya prachichi iliyokomaa vizuri imepangwa kwenye matenga yenye rangi ya bluu, huku wakulima wakiwa wamesimama pembeni na wengine kupumzika na wanaendelea na zoezi la kupima uzito mazao yao, wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya kimataifa.

Wakulima wamepanda miche michanga katika vikombe vidogo vya plastiki iliyopangwa kwa mpangilio mrahisi, kuhakikisha kila mche uanapata mafunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji na ukuwaji. Kijani cha miche hii michanga kinaashiria juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mstari juu ya kuta iliyojaa udongo mweusi wenye rutuba huku, mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwa mabomba kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu peleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Kundi la wakulima waliovalia nguo za kujikinga zenye rangi ya kijani na nyekundu, wakiendelea na zoezi la kuchagua na kuvuna zao aina ya parachichi kutoka kwenye mti wake mdogo na kisha kupanga kwenye matenga ya njano. Wanajivunia zao hili kwani ni kazi na bidii ya mikono yao.

Mimea ya zao aina ya pilipili hoho iliyo komaa ikiwa na matunda mengi yenye rangi ya njano na nyekundu. imepandwa kwa mstari mzuri shambani. Haya ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Zao aina ya viazi limepangwa vizuri kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wengine wawili wakiendelea kuyapanga matenga haya huku wakifurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo. Wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu ambayo yanatumika kwa matumizi binafsi au biashara.

Wakulima wamepanda miche michanga ilivyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche hii kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao yaliyobora.

Katika mandhali ya kuvutia katika shamba zuri sana, gari aina ya trekta lenye rangi ya bluu na magurudumu makubwa sana meusi, imefungwa mashine ambayo inatumika kwa kuandaa sehemu ya shamba kwa msimu ujao wa kilimo. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi wa kilimo cha kisasa.

Mkulima akiwa anaendesha gari aina Trekta lenye rangi nyekundu, huku nyuma imefungwa mashine ya kulimia.

Mashine kubwa ya kisasa yenye rangi nyekundu inakata majani katika sehemu ya shamba, mashine hii hutumika kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo, hupunguza nguvu kazi ya mikono kwa hiyo huongeza uzalishaji katika kilimo.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

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mboga Kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, ikitumia teknolojia ya umwagiliaji kwa njia ya matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuwaji wa mimea. Mfumo huu unaongeza mavuno na utumiaji wa maji kidogo huku ikiakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuwaji.

Wakulima wawili wakiwa katika sehemu ya shamba wakitumia gari aina ya trekta, gari hii imefungwa mashine maalumu inayosaidia kuandaa sehemu hii ya shamba, pia hurahisisha kazi, huokoa muda mwingi na kuongez ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wanaendesha trekta jekundu kulima na kuandaa sehemu ya shamba kwa ustadi. Trekta hii inasukumwa kwa ufanisi ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa, nyuma yao mimea ya mahindi imestawi kwa kijani kibichi ikithibitisha mafanikio ya maandalizi mazuri ya ardhi.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

Mashine ya kisasa ya kilimo inayolima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, inatumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia, husaidia ukuaji wa mimea, mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo sana,!huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mkulima akiwa anaendesha gari aina ya trekta huku nyuma imefungwa mashine ya kulimia, inayoendelea kuchimba udongo wenye matope kwa nguvu, katika eneo la shamba lililowazi ikiacha mistari ambayo iko tayari kwa ajili ya kupandwa mimea, mashine hii ya kisasa hurahisisha huokoa mda mwingi na kuongeza ufanisi kilimo cha kisasa.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

Mkulima akiwa anaendesha gari aina ya trekta iliyofungwa mashine kubwa ya kulimia, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la wazi la shamba. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Gari aina trekta imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, inayoendelea kuchimba udongo, kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka chini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi. katika kilimo cha kisasa.

Mkulima akiwa anatumia machine ndogo ya kulitumia miradi nyekundu na nyeupe, kuandaa sehemu ya shaba yake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi na kupunguza nguvu kazi ya mikono, hivi kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inaendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba liliowazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Nyuma ya gari aina ya trekta imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba iliyoko wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupanda mimea.

Shamba la ndani linalotumia mwanga wa bandia na umwagiliaji wa matone, kulima mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zilizostawi vizuri sana, mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ikihakikisha usafi na uthibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mashine ya kulimia ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi , na kuongeza ufanisi katika kilimo.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

Mkulima akiwa anaendesha gari aina ya trekta lenye rangi nyekundu katika sehemu ya shamba huku limefungwa mashine ya kumsaidia kulimia ili kuandaa shamba hili kwa msimu ujao wa kilimo. Mashine hii hurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisis katika kilimo cha kisasa.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

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyeusi huku akiandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti, mashine hii hufanya kazi kwa ufanisi kurahisisha kazi, kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Katika shamba kubwa la kisasa la ndani kuna mashine za kisasa zinazolima mbogamboga kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, zikitumia teknolojia ya umwagiliaji, na taa za mwanga wa bandia, husaidia ukuaji wa mimea hii, mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi kidogo na maji kidogo sana.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Gari aina ya trekta imefungwa mashine kubwa yenye rangi nyekundu inayoendelea na zoezi la kukata majan, katika sehemu ya shamba, ikiandaa sehemu hii kwaajili ya msimu ujao wa kilimo, mashine hii hurahisisha kazi huokoa muda na kupunguza nguvu kazi za mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Mashine ndogo ya kulimia ya kisasa sana yenye rangi nyeupe na maandishi "Berry" ikiwa inakaguwa mazao ya matunda yenye rangi nyekundu na kijani yaliyoota vizuri katikati ya mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri likiwa na maji safi yanayong'aa chini ya mwanga samaki aina kambale wanaonekana kuogelea kwa utulivu wa kufurahia mazingira safi na salama mpangilio mzuri wa bwawa hili una akisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Bwawa dogo la kufugia samaki limepambwa kwa mawe pembeni na limezungukwa na majani ya kijani kibichi, maji ya kijani yanathibitisha mazingira ya asili huku samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake, ufugaji huu unaongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato.

Samaki wa urembo mwenye rangi ya buluu anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, kiwa anamelemeta kwa uzuri huku akizunguka kwenye tenki la kioo lililotunzwa kwa uangalifu, ufugaji huo wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wenye rangi ya dhahabu, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tenki la kioo, lililotunzwa kwa uangalifu mkubwa. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Bwawa dogo la kufugia samaki limepambwa kwa mawe pembeni na limezungukwa na kijani kibichi, maji ya kijani yakiakisi mazingira ya asili huku samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake. Ufugaji huu unaongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato na mapambo na chakula.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

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo, wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujipatia kipato.

Samaki wa urembo wa rangi tofautitofauti wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakiwa wanazunguka kwenye tenki la kioo liliopambwa vizuri kwa mimea ya kijani. Wanatunzwa kwa uangalifu kwa sababu ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tenki la kioo lililo zungushiwa mapambo ya rangi ya kijani, wanatunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na nichanzo kizuri cha kujipatika mapato.

Bwawa la kufugia samaki wenye afya nzuri likiwa lina maji yaliyojaa, ni masafi kwani yanaonyesha hadi chini, samaki wa aina mbalimbali wakiwa wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama, mpangilio mzuri wa bwawa hili limezungukwa na mimea ya rangi ya kijani, unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika ufugaji bora wa samaki.

Bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: maharage, ulezi, mahindi, mbegu za maboga; zimepangwa nje kwenye mifuko maalumu, zikisubiri wateja wanaopita wakitafuta bidhaa hizi kwa matumizi ya nyumbani au sehemu za biashara kama vile migahawa.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

Mtaalamu wa misitu aliyevalia vazi la kijani amesimama mbele ya miche mingi na mimea mbalimbali akitolea maelekezo kwa makini. Miche hii imepangwa kwa mpangilio maalumu katika makundi tofauti, kila kundi likiwakilisha aina tofauti ya miche za msitu.

Bwana misitu wa jinsia ya kuime akipanga micheya miti kwa makundi mbalimbali kuonyesha utafauti wa aina zake ,huku mwingine akiendelea na zoezi la kumwagilia kwa uangalifu kuhakikisha miche hii inakua na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na msituni kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Watu wa jinsia ya kiume wakiwa na nyuso ya furaha, baada ya kupanda mche mdogo kwenye ardhi na kuimwagilia. Hii inaakisi jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibu wa asili. Wanashiriki kampeni za jamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea. Pembeni bwana misitu wamesimama wakirekodi taarifa muhimu za kazi yao ya uangalifu, wakihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Msitu wenye miti mikubwa na vichaka vya mimea aina mbalimbali, huku mto mdogo ukitiririsha maji vyema katikati ya uoto huu wa asili, ikithibitisha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Mandhari ya kijani kibichi yanayozunguka bwawa la maji ni ushahidi wa mazingira hai ya misitu, bwawa hili lenye majani yanayoelea juu ya maji ni sehemu muhimu kwa mimea na viumbe hai wanaotegemea misitu kwa makazi, mazingira haya ni mfano bora wa usimamizi wa misitu na umuhimu wa kulinda rasilimali za asili kwa vizazi vyasasa na vijavyo.

Msitu wenye kijani kibichi uliojaa miti mikubwa kwa vidogo na vichaka na mimea vya aina mbalimbali huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto huu wa asili, inathibitishwa utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Watu wawili wakiwa wanamwagilia miche ya miti iliyopandwa kwa makundi mbalimbali kuonesha utofauti wa aina zake kwa ungalifu, ili kuhakikisha kila mche inakua na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na msituni, kama sehemu na juhudi za kutunza misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa vizuri kwa ustadi mkubwa, huku juu yake kukiwa kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi inayoanza kustawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho kwenye maji.

Mkulima akiwa anakagua kilimo cha haidroponi, ambapo mboga zimelimwa bila kutumia udongo, zimepangwa kwenye maboksi maalumu zenye rangi nyeupe yanayopokea virutubisho kupitia bomba la umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na inatoa mazao bora kwa muda mfupi, na inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Ndoo maalumu yenye rangi nyeupe imefunuliwa wazi ikiwa na mizizi iliyo komaa vizuri na juu yake mimea ya kijani kibichi iliyo stawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki unachowezesha mimea kustawi bila udongo.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

Katika shamba kubwa, bomba za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi mzuri, huku juu yake kukiwa kuna mboga za majani zilizostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinacho wezesha mimea kustawi bila udongo.

Ndoo maalumu yenye rangi nyeusi ikiwa imefunguliwa maalumu iko wazi, mizizi inaonekana ikiwa imekomaa vizuri wa ranig nyeupe ikiashiria mmea uliostawi vizuri sana, huu ni mfano boraa wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Imepandwa kwenye boksi maalumu lenye rangi ya bluu huku ikipokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji zilizopitishwa vizuri. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anakagua shamba lililopangwa na bomba za rangi nyeupe zilizopangwa kwa ustadi mkubwa zikiwa na mimea iliyostawi vizuri ndani yake. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumiaa virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika sehemu ya shamba mabomba maalumu yamepangwa kwa ustadi mzuri yakiwa yana mboga za majani yenye rangi ya kijani kibichi zilizostawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yamepangwa kwa ustadi kwa mpangilio rahisi, huku juu yake kuna mashine chache mimea ya rangi ya kibichi imestawi vizuri huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa sana mimea mbalimbali imestawi vizuri juu ya mabomba maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio kwa ustadi mkubwa sana, huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi, kinachowezeshwa mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivvyo yeyushwa kwenye maji.

Katika shamba, kuna mabomba yenye rangi ya kijivu yaliyopangwa kwa ustadi, huku juu yake kuna mbogamboga za rangi a kijani kibichi zilizostawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalum yanayoandaliwa kwa ajili ya kupandia mimea yakiwa yamesimamishwa vizuri yakiwa na matundu katika kila upande. huu ni mfano wa kilimo cha haidroponiki utakaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vitakavyo yeyushwa kwenye maji.

Watu waliovalia barakoa wakiwa wanakagua teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yenye rangi nyeupe, yanaypokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa lilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba zenye rangi nyeupe na kijivu zilizopangwa vizuri kwa ustadi mkubwa, huku ndani yake kukiwa kuna mimea mbalimbali iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mmea umelimwa bila kutumia udongo ila umepandwa kwenye boksi maalumu lenye rangi nyeupe, inayopokea virutubisho kupitia bomba mbalimbali za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi.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

Bomba maalumu ziizopangiliwa kwa mpangilio mzuri huku juu yake kukiwa na mimea ya rangi ya kijani inayoanza kuchipukia, huu ni mfano bora wa kilimo cha hidroponiki, unachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivvyo yeyushwa kwenye maji.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amekagua kwa makini mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, ndani ya mabomba maalumu, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki, unachowezesha mimea kukua bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa katika maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa vizuri kwa ustadi mkubwa huku ndani yake mimea mbalimbali ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba mbalimbali zenye rangi ya kijivu na nyeupe zimepangwa vizuri kwa ustadi mkubwa katika eneo la bustani. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea iliyopo juu yake kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji yanayopita ndani ya hayo mabomba.

Bomba mbalimbali zenye rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi mzuri, huku juu yake zikiwa na mashimo na nyingine ndani yake mimea kijani kibichi imeanza kustawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachezesha mimea kusali bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyushwa kwenye maji.

Ndoo maalumu zikiwa zimefunguliwa juu yake vifuniko vimeshikizwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi, iliyostawi vizuri sana. huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga inalimwa bila kutumia udongo, ila imepandwa kwenye chombo maalumu chenye rangi ya bluu kinachopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira yanayotumia maji kidogo na utoa mazao bora kwa muda mfupi.

Katika bustani kubwa kuna mabomba maalumu yaliyopangwa vizuri kwa ustadi mkubwa, yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake mboga za majani zimestawi vizuri sana, huu ni mfano bora kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenyemaji.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

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga imelimwa bila kupandwa juu ya mabeseni maalum yenye rangi ya bluu huku huku yakipokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira kutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Ndoo maalumu yenye rangi nyeupe imefunuliwa wazi ikiwa inaonyesha mizizi na juu yake, kukiwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboxsi maalumu yanayopokea virutubishi kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rangi kwa mazingira hutumia maji kidogo na huto mazao kwa mda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini au maeneo lenye ardh finyu.

Mkulima akiwa na mwagilia mimea iliyostawi kwenye mabomba ya meupe yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoisha kwenye maji hayo anayomwagilia.

Mabomba mbalimbali yamepangwa kwa ustadi katika shamba kubwa sana, huku ndani yake mimea ya rangi tofauti imeshaanza kuchipua vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udogo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba dogo liliofunikwa juu mimea ya rangi ya kijani kibichi imestawi vizuri sana juu ya vyombo maalumU vilivyopangwa kwa ustadi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

katika banda kubwa sana lililopangiliwa kwa mpangilio mzuri kuna kuku wengi wenye afya na nguvu na miili iliyojengeka yenye rangi nyeupe. Wamesimama ndani ya banda hili wakiendelea na kula kuku hawa hufugwa kwaajili ya nyama na mayai, ambayo husafirishwa na kupelekw kiwandani kwaajili ya kuchakatwa na kupakiwa vizuri kusambazwa ndani na nje ya nchi.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa lililofunikwa vizuri juu, mboga za majani zimepandwa huku zikiwa na rangi ya kijani kibichi huku zikiwa zimenyooka kwenye mstari, mboga hizo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani anakaguwa nyanya za kijani kwa tabasamu, kabla ya kuvuna na kusafirishwa hadi kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani zenye viwango vya ubora wa kimataifa.

Ng'ombe wengi wakubwa wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri, wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani, baadhi ya ng'ombe hao hufugwa kwa ajili ya nyama, inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Shamba kubwa sana la zao aina ya mananasi iliyoshamiri matawi yaliyojaa rangi ya kijani kibiti yakiwa tayari yamekomaa wananasihaya usafirishwa na kupelekwa kiwandani ambapo mchakato wa kuwa bidhaa mbalimbali kama vile vipande vidogovidogo vya matunda ambavyo husafirishwa nje ya nchi na kuwa bidhaa kama juisi ambayo husafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba la kisasa la matunda lenye mpangilio mzuri likiwa na mimea iliyostawi, huku baadhi ya matunda yakiwa yameiva na kuwa mekundu na mengine bado ni ya kijani, matunda haya huvunwa kwa uangalifu kuchakatwa na kupakiwa kwenye vifungashio kiwandani kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Zao aina ya mahindi limeanikwa vizuri juani katika sehemu maalumu, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kuhakiisha zao hili linapelekwa kiwandani na kisha linachakatwa na kuwa bidhaa mbalimbali kama vile unga na virutubisho, kisha kupakiwa vizuri na kusafirishwa kwenda ndani au nje ya mtinje ya nchi.

Ndani ya banda kubwa sana lililopangwa vizuri, kuna vifaranga vya kuku vyenye rangi ya njano na nyeusi vinavyoendela kula kutoka kwenye vyombo vya plastiki vilivyopangwa vizuri katika banda hili. Vifaranga hivi hukuwa na kuwa kuku wakubwa ambao hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai, ambayo husafirishwa kupelekwa viwandani na kuchakatwa kuwa bidhaa tofautitofauti kisha kusafirishwa ndani na nje ya nchi.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

Ng'ombe wakubwa wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri , wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kuwa bidhaa tofauti tofauti kama vile: siagi na mtindi, baadhi ya ng'ombe hao hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu kuwa bidhaa tofauti tofauti tayari kwa soko.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

Mkulima akiwa anaendelea na zoezi la kumwaga vitunguu chini ya ardhi ili kuvikausha, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kilimo cha viwandani ambapo vitunguu hivyo kusafirishwa na kuchakatwa kuwa bidhaa mbalimbali na kupakiwa vizuri kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba kubwa sana la kabichi, wakikagua mimea hii ambayo tayari ishakomaa. Kabichi hii hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo: hukaushwa, kusindikwa, na kufungashwa; tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.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

Katika shamba kubwa kiasi mkulima anakagua zao aina ya nyanya lililolimwa vizuri na kufungwa kwaajili ya kudhibiti ukuaji, anakagua zao hili ambalo likisha komaa linasafirishwa na kupelekwa kiwandani na kuchakatwa kuwa bidhaa mbalimbali zenye ubora wa kimataifa.

Vitunguu maji vikiwa vinachambuliwa na kuwekwa katika vikapu vya rangi ya bluu, tayari kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali nakupakiwa vizuri ili kusafirishwa ndani au nje ya nchi.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

Katika banda la mbao lenye mwanga wa kutosha, kuna kuku wengi wenye rangi nyekundu wenye miili iliyojengeka na afya nzuri; na pia wamesambaziwa vyombo mbalimbali vinavyowasaidia katika chakula. Kuku hawa hutegemea na viwanda kwa ajili ya nyama na mayai ambayo hufungashwa vizuri na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Ndani ya banda kubwa sana lenye mwanga wa kutosha, kuna mfugo aina ya kuku wenye afya na miili iliyojengeka vizuri wakiwa wamesimama. Mifugo hii hutumiwa kwa ajili ya nyama na mayai ambayo husafirishwa kupelekwa kiwandani, na kufungashwa kuwa bidhaa mbalimbali hivyo kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Katika kilimo cha viwandani zao aina ya nyanya lililokomaa vizuri likiwa na rangi nyekundu na kijani. Limepangwa vizuri juu ya matenga yenye rangi ya kijani katika mashine maalumu, tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali zenye ubora wa kimataifa.

Shamba kubwa sana la mananasi, lililoshamiri mazao yaliyokomaa vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi yanayoenea hadi mbali, kutengeneza madhari ya kuvutia. Mananasi haya hukomaa na kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa kuwa vipande vidogovidogo au kutengeneza bidhaa kama vile juisi, ambayo hupakiwa na kusambazwa ndani na nje ya nchi.

Ndani ya banda kubwa sana la kisasa, kuna vifaranga vidogo vya kuku vyenye rangi ya njano, vyenye afya nzuri ambazo hukuzwa na kuwa kuku wakubwa, ambayo hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai, ambazo husafirishwa kupelekwa kiwandani kuwa ili kuchakatwa na kupakiwa kuwa bidhaa za kimataifa.

Katika shamba la ndani la kisasa, uyoga mweupe umeota vizuri sana uyoga huu uchakatwa kiwandani, kuwa vipande vidogovidogo ambavyo hukaushwa, kuhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au la kikatiba.

Shamba kubwa sana la mboga za majani aina ya kabichi, iliyojaa rangi ya kijani uenee hadi mbali katika mwanzali ya kufikia. Majani hayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo ukaushwa, usindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Zao aina ya vitunguu, vimemwagwa chini kwenye ardhi ya shamba, vikiwa vinakaushwa na jua, tayari kwa ajili ya kupakiwa na kusafirishwa kiwandani, ambapo huchakatwa na kufungashwa kuwa bidhaa tofauti na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Mashine kubwa ya kuvunia ya kitaalamu ikiendelea na kazi yake ya kasi kwenye shamba kubwa iliyojaa mimea iliyokomaa, magurudumu yake yanapita taratibu juu ya mabua ya mchele yanayovunwa kwa ustadi na kukusanywa kwa mpangilio, kisha kusafirishwa kupelekwa kiwandani ambapo hupakiwa vizuri na kusambazwa katika sehemu mbalimbali.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

Katika sehemu ya kiwanda zao aina ya nyanya lililokomaa vizuri likiwa na rangi nyekundu angavu, inapitishwa juu ya mashine maalumu, ambayo inatumika kuchakata nyanya hii, kuwa bidhaa mbalimbali zenye ubora wa kimataifa, na ikimaliza hapa zitapakiwa kuwa bidhaa tofauti na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Wakulima wakiwa wanatumia gari aina ya trekta iliyofungwa mashine kubwa kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Mashine hii inakata udongo kwa kasi ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandia mbegu. Hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba lake la kisasa lililofunikwa juu, akikagua mimea mbalimbali kama vile nyanya iliyoshamiri zao iliyokomaa vizuri yenye rangi ya kijani. Tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa kiwandani, ili kuchakatwa na kuwa bidhaa mbalimbali zitakazosafirishwa ndani na nje ya nchi.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya miraba ya shamba lililo pangwa vizuri, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza moja kwa moja kwenye mizizi na mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri, yakipita juu ya tuta kubwa la mimea shambani, mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Katika shamba kubwa mfumo wa umwagiliaji umesambazwa vizuri, na bomba kubwa liliyopita likiwa lina mashimo kila upande likitiririsha maji kwenye matuta yaliyopandwa mimea ya rangi ya kijani kibichi, moja kwa moja kwenye mizizi na kuimarisha na kuongeza mazao yatakayopatikana.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua huku juu yake kukiwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri maji yanatiririka katikati ya matuta haya kuhakikisha kila mche unapata maji ya kutosha ili kuongeza mazao.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

Mimea michanga imepangwa kwa mpangilio rahisi wa mistari katika shamba huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba wenye rutuba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na husaidia kuhifadhi unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya kuta kubwa za shamba, mfumo huu wa umwagiliaji uasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta makubwa yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha ya kwenye udogno mweusi wenye rutuba, na katikati ya atuta haya umwagiliai unaendelea kwa kutiririsha maji katikati ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa kustadi kupitia shamba dogo lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua sahihi kila tuta likiwa limepandwa mimea ya mahindi iliyostawi vizuri maji yanahakikisha yanatiririka kwa usahihi katikati ya matuta haya ili kuendelea kutunza unyevunyevu.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

mabomba ya maji yenye rangi nyeusi yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita juu ya shamba, pembeni ya mimea yaa rangi ya kijani kibichi mfumo huu unasaidia kusambaza maji hadi kwenye mizizi ya mimea ili kuongeza ufanisi na kuzuia upotevu wa maji.

Katika shamba kubwa la mimea aina ya mahindi iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi. Mfumo wa umwagiliaji umesambazwa vizuri pembeni ukiwa na matundu yanayotiririsha maji vizuri chini ya ardhi ili kutunza unyevunyevu na kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kustadi kupitia shamba kubwa sana, lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, huku juu yake kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa na inashamiri, kila tuta likiwa na na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji uaohakikisha maji yanapita kwa usahihi katikati ya matuta.

Katika shamba kubwa sana lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi, mfumo wa umwagiliaji umekatiza katikati ukiwa na matundu kila upande ukitiririsha maji taratibu kuelekea kwenye mizizi ya mimea hii ili kutunza unyevunyevu.

Madhari ya kuvutia sana yenye mto mrefu unaokatiza katikati ya miti mikubwa kwa midogo huku bonde hili limefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili.

Mto unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia, huku ukiakisi rangi ya bluu kutoka kwenye anga. Inapita katikati ya miti mirefu kwa mifupi na bonde liliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee, yenye miti mingi mikubwa na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa sana likiwa linaakisi rangi ya buluu, kutoka kwenye anga yenye mawingu kiasi. Katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mikubwa sana na mlima uliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani.

Ziwa kubwa sana tulivu linaloakisi mwanga kutoka kwenye anga iliyofunikwa na mawingu, ipo pembeni ya mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mirefu na ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee, ikiwa na miti mikubwa kwa midogo, ikiwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito na rangi ya kijani kibichi, huku ziwa lilikuwa linaakisi mwanga wa bluu kutoka kwenye anga iliyofunikwa na mawingu.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye ardhi tambarale, inayoenda hadi mbali yenye miti mikubwa kwa midogo imefunikwa na uoto wa asili majani mazuri ya rangi ya kijani na kaki, huku anga ikiwa imefunikwa kwa mawingu kiasi.

Mandhari ya kuvutia na ya kipekee, yenye miti mingi mikubwa kwa midogo, iliyosimama imara juu ya ardhi tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kaki, yaliyokauka kutokana na ukame. Huku anga imefunikwa kabisa na mawingu ya rangi ya kijivu.

Ziwa kubwa na tulivu, likiwa linaakisi mwanga na rangi ya bluu, kutoka kwenye anga iliyofunikwa na mawingu kiasi. Pembeni yake kuna uoto wa asili uliotambaa vizuri juu ya ardhi tambarare, wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Ziwa kubwa sana likiwa linaakisi rangi ya bluu na mwanga kutoka kwenye anga ya bluu iliyofunikwa na mawingu meupe, likiwa pembeni ya mandhari ya kuvutia sana yenye bonde liliofunikwa na uoto wa asili wa miti na majani mazito ya rangi ya kijani.

Simba amechuchumaa kwenye ardhi tambarare karibu na vichaka vikavu vya miti akiangaza maeneo ya mjini ambapo maghorofa marefu yamechomoza. Mandhari hii ya kuvutia inapatikana katika sehemu nyingi ya Afrika ambapo kuna mchanganyiko wa pori na miti.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zalizo hifadhiwa chumba maalumu kilichotengenzawa na makabati yaliyopakwa rangi nzuri ya kuvutia, Huku zikiwa zimehifadhiwa kwenye chupa ndogo zenye rangi nyeupe pamoja na vifungashio ili ziweze kuhifadhiwa vizuri.

Bwawa kubwa la kuvunia umeme likiwa katikati ya milima miwili iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, yaliyotapakaa hapa na pale yakiachia sehemu nyingine ukame juu anga ikiwa na mwanga wa bluu.

Madhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa kwa midogo na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Manzari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito wa rangi ya kijani kibichi, huku barabara ya vumbi ikikatiza katikati ya mandhari hii ya kupendeza sana.

Kundi la tembo likiwa linatembea juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani na kaki na miti iliyosambaa hapa na pale, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kipekee yenye ukame ikiwa na miti mingi yenye rangi ya kijani iliyotapakaa hapa na pale, huku kukiwa kuna milima mirefu inayoelekea angani kwenye anga iliyofunikwa na mawingu ya rangi ya kijivu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili.

Milima mirefu ikiwa na barafu iliyoshuka katika vilele vyake huku chini kuna miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu lililofunikwa na mawimbi ya rangi nyeupe likiunda mandhari ulivu na ya kuvutia.

mazingira ya kuvutia sana ya jioni, jua likizama ikiwa na miti mirefu iliyotapakaa hapa na pale juu ya ardhi tambalale iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani na kaki.

Mandhari ya kuvutia na ya kipekee sana yenye miti mingi mikubwa na mlima uliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu ya kijivu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mrefu sana na mpana unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mirefu na ardhi tambarale iliyofunikwa na uoto wa asilia wenye majani mazito wa rangi ya kijani.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee kwenye mlima mrefu wenye miti mikubwa na wote wa asili, uliofunika sehemu za mlima huu kwenye majani mazito wa rangi ya kijani. Mlima ni mrefu na unagusa mawingu yaliyofunikwa anga yenye rangi ya kijivu.

Mandhari ya kipekee yenye ardhi tambarare yenye upande ambao umekauka sana kutokana na ukame, kukiwa na miti mirefu yenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi yakifunika sehemu ya vichaka. Huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu ya rangi ya kijivu ikiashiria mvua.

Mandhari yakuvutia na yakipekee yenye miti mingi mikubwa na mlima uliofunikwa na uwoto wa asili kwa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi sana, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu meupe.

Mazingira ya kuvutia sana yenye miti mingi, mikubwa na midogo na mlima mrefu uliofunikwa na uwoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, huku juu ya anga ikiwa imefunikwa na mawingu meupe.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee, ikiwa na miti miwili mikubwa sana iliyosimama kwa uimara juu ya ardhi tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa inamulika kwa rangi ya bluu.

Mandhari ya kupendeza na ya kuvutia, yenye miti mingi mirefu na mifupi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito, wenye rangi ya kijani kibichi sana, huku anga ikiwa ya bluu na mawingu kiasi yenye rangi nyeupe.

Mnyama pundamilia na swala, wanazunguka kwa utulivu kati ya majani ya kijani kibichi yaliyotapakaa juu ya ardhi tambarare, huku miti mirefu ikitanda juu. Mandhari hii ya asili inaakisi uzuri wa mazingira ya kiafrika, yakielezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili.

Mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi mikubwa kwa midogo, na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara nyembamba ya vumbi jekundu ikiwa imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia na ya kipekee, yenye miti mikubwa kwa midogo na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, huku mlima ukionekana kwa mbali.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa iliyosimama imara juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili kwa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga ikitapakaa na mawingu machache.

Mto mrefu umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia, ukitiririsha maji katikati ya uoto wa asili uliofunikwa na majani mazito wenye rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu.

Mlima mrefu sana wenye theluji kwenye vilele vyake uko karibu na mandhari ya kuvutia sana yenye miti mirefu iliyo simama imara, juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uwoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima mrefu sana ukiwa na theluji juu ya vilele vyake, huku pembeni yake kuna mandhari ya kuvutia yenye miti mikubwa iliyosimama imara juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya kijani kibichi huku anga likiwa na rangi ya bluu.

Mandhari ya kipekee na ya kuvutia sana ikiwa na miti miwili mikubwa iliyosimama imara juu ya ardhi tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani ya rangi ya kaki na kijani kibichi, huku anga ikiwa inaangazia kwa mwanga wa bluu.

Mto mkubwa wenye mawe ukiwa unatiririka katikati ya mandhari ya kuvutia, yenye majani mengi ya rangi ya kijani kibichi, na miti iliyoambaa juu ya mlima mrefu taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara ya vumbi inakatiza katikati ya madhari ya kuvutia sana yenye miti mikubwa kwa midogo na muinuko ulio funikwa kwa uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa na mawingu kiasi .

Mandhari yenye miti mingi mikubwa kwa midogo iliyotapakaa hapa na pale juu ya udongo uliokauka kutokana na ukame. Na mlima mrefu ukiofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, na anga lililofunikwa na mawingu yenye rangi nyeupe.

Jua likiwa linazama likiacha rangi ya dhahabu, juu ya madhari ya kuvutia yenye mti mrefu sana na mkubwa uliosimama juu ya ardhi tambarare, yenye rangi nyekundu, huku kukiwa kuna miti ya hapa na pale, taswira hii inaakisi uzuri wa afya na utulivu wa mazingira.

Twiga mrefu sana, amesimama katikati ya vichaka vya miti midogo, akitizama kwa utulivu, huku kwa mbali maji yakiwa yanachomoza juu ya mandhari ya asili na anga lililofunikwa na mawingu, yakiakisi mchanganyiko wa pori na miji.

Milima mirefu ikiwa na theluji juu ya vilele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani, ikitapakaa hapa na pale, na anga liliofunikwa na mawingu yaliyoshuka mpaka chini, ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia sana.

Mandhari ya kipekee na ya kuvutia sana, imejaa mimea ya aina mbalimbali iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku miti ikionekana hapa na pale. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Bwawa kubwa lenye maji safi likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia na ya kipekee sana yenye miti mikubwa, na muinuko uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya asili ya rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Madhali ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa, iliyokomaa huku jua likiwa linazama likiachilia mwanga wa dhahabu, kwenye ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito, wenye rangi ya kijani kibichi.

Milima mirefu ikiwa na theluji iliyoshuka kwenye vilele vyake huku chini kukiwa na miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu lililopangwa na mawingu meupe ikiunda mandhari tulivu na yakuvutia ya asili.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa kwa midogo, na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu yenye rangi nyeupe. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili.

Katika mazingira ya shamba yenye miti ya mahindi mkulima anakagua mifugo yake aina ya mbuzi wenye afya nzuri wakiwa wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri sana. Mbuzi hawa hutegemewa kwa ajili ya nyama na maziwa kwa matumizi binafsi au biashara.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama katikati ya banda; wakiendelea na zoezi la kula kuimarisha miili yao iliyojengeka vizuri yenye nguvu, hili ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye rangi tofauti na afya nzuri wamesimama pembezoni mwa barabara wakila majani yanayopatikana katika eneo hili. Wana miili iliyojengeka na yenye nguvu, na nimifugo inayofugwa kwaajili ya maziwa na nyama na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo.

Ng'ombe wenye afya wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa ndani ya banda dogo lililotengenezwa vizuri, kwa vipande vya miti na kuezekwa kwa bati, wakiwa wanaendelea kula majani, ng'ombe hawa wana miili iliyojengeka vizuri, na ni mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama, inayotumika kwa matumizi binafsi au biashara.

Mtunzaji wa nyuki mmoja, akiwa amevalia mavazi meupe sana ya kujikinga, anakagua mizinga kwa uangalifu, huku akihakiki uwepo na ubora wa asali. Ufugaji huu wa kisasa huchangia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asali bora.

Mbuzi wenye afya nzuri sana wakiwa ndani ya banda wametoa vichwa wakiendelea na zoezi la kula, wana miili iliyojengeka vizuri na ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama, na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama hao.

Wafugaji wawili wakiwa ndani ya sehemu ya wazi ya banda iliyozungushiwa uzio wa senyenge, wamevalia makoti meupe, wakiendelea kulisha kuku wao wengi wenye miili iliyojengeka vizuri na afya, kuku hawa hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai ambayo hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai ambayo hutumika kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Katika sehemu ya banda iliyozungushiwa uzio wa sinyenge ya chuma, kuna mifugo aina ya bata wa rangi tofautitofauti wenye miili iliyojengeka vizuri na wengine wakiogelea katika bwawa, wanyama hawa hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama, ambayo hutumika kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Vifaranga vidogo vya bata, vyenye rangi ya njano, vikiwa ndani ya tenga kubwa sana lenye rangi nyeupe, vipo tayari kupelekwa katika banda kubwa na kufugwa, ili vikishakuwa vikubwa vinategemewa kwa ajili ya mayai na nyama, ambayo hutumika kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Bata wenye afya nzuri na miili iliojengeka vizuri wamesimama pembezoni mwa banda wakiwa na afya nzuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya nyama na mayai, na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama hao.

Wafugaji wawili waliovalia makoti ya rangi nyeupe, wamesimama katikati ya banda lililozungushiwa mabati na kuezekwa vizuri, kuku wengi wamewazunguka na hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama, kwa matumizi binafsi au biashara.

Mfugaji akiwa ndani ya banda lillilozungushiwa uzio wa matofali, akiwa anakagua mifugo yake aina ya bata yenye miili mizuri iliyojengeka yenye afya. Mifugo hiyo hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama, ambayo hutumika kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Mfugaji wa kiume akiwa katika eneo la wazi lililozungushiwa uzio wa senyenge ya chuma, akiendelea na zoezi ya kulisha mifugo yake aina ya bata yenye miili iliyojengeka vizuri ikiashiria afya; mifugo hii hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama kwa matumizi binafsi au biashara.

Mfugaji wa jinsia ya kiume, akiwa anaendelea na zoezi ya kulisha kuku wengi wenye afya na miili iliyojengeka vizuri, baada ya zoezi la kukusanya mayai, kuku hawa wanategemewa kwa ajili ya mayai na nyama, ambao hutumika kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Kuku wenye afya nzuri wamesimama bandani, wakiwa wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayotegemewa kwa ajili ya mayai na nyama, na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa katika eneo kubwa la shamba wakiendelea na zoezi la kuanika mbegu aina ya mahindi kwenye jua. Mbegu hizi zinakusudiwa kusaidia wakulima hawa kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopandwa vizuri kwenye chombo maalumu juu ya udongo wenye rutuba, upangaji maalumu wa mimea hii michanga sana, inaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga kijani kibichi iliyopandwa kwenye vikombe. Kila mtu akiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na mpangilio wake una akisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu. ujao wa kilimo.

Kifungashio kimmoja cha mbegu chenye rangi ya kijani, njano, na nyeupe huku juu yake kikiwa kina picha ya mboga ya majani iliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu unaopatikana ndani ya kasha hili. Juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha majina ya mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu zenye ubora, kinaendelea kustadi kupitia mimea michanga iliyopandwa kwenye ndoo maalumu, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, mpangilio makini wa mimea hii, unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri kwenye makundi maalum. Mpangilio makini wa shamba hili la kisasa lililofunikwa hadi juu unakidhi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo."

Kundi la wakulima wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina mahindi na kulipukuchua ili kulijaza kwenye magunia yenye rangi nyeupe. mahindi haya yanakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi kama mbegu katika msimu ujao wa kilimo.

Mtu ameshika vifungashio mbalimbali vya mbegu vyenye picha ya mimea, iliyostawi vizuri sana ikiakisi ubora wa mbegu zinaopatikana ndani ya vifungashio hivyo, juu ya vifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani ikiwa na picha ya matunda yaliyokomaa vizuri sana. Ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hiki, juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea michanga sana ya rangi ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, huku imesambaziwa mabomba ya maji yenye rangi nyeusi yanayosambaza maji kwa njia ya matone moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hiyo.

Kifungashio kimoja cha mbegu cha karatasi chenye rangi ya njano, kijani, na nyeupe huku juu yake ikiwa kina picha ya kabichi iliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu inayopatikana ndani ya kasha hili. Juu ya kifungashio haya kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Nje ya duka kuna aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye madeli na mifuko mikubwa. Mbegu hizi kama vile; maharage, mtama, mihogo, dengu, na nyinginezo; zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani kikiwa na picha ya bidhaa ya aina ya nyanya iliyo komaa vizuri kwa rangi nyekundu, ikiashiria ubora wa mbegu zinazo patikana humo ndani, juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyo pandwa ndani ya mabeseni maalumu yenye rangi nyeusi mpangilio makini wa mimea, hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo .

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashiria aina ya mbegu inayopatikana ndani, juu ya kufungashio hiki kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha jona la mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyo pangwa vizuri juu ya rafu vikiwa na picha ya mauwa iliyo stawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu zinazo patikana katika vifungashio hivyo, juu ya mbegu kuna maandishi mbalimbali yanayo tambulisha aina ya mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa makundi tofauti tofauti ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa hadi juu. Mpangilio makini wa shamba hili, unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi yajayo ya kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga iliyopandwa kwa vizuri kwenye vyombo maalumu, kila mmoja ukiwa katika chombo chake juu ya udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.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

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mifuko tofautitofauti. Mbegu hizi kama vile: mtama, maharage na mahindi; zimetambulishwa kwa vibandiko vya rangi nyeupe. Zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Katika shamba la kisasa la ndani lililofunikwa vizuri juu mimea imepangwa vizuri kwa mistari ikiwa na nafasi ya ukuaji. Mpangilio makini wa shamba hili unaakisi mpangilo wa kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi za kutosha ili kukua vizuri na imesambaziwa mipira ya maji yenye rangi nyeusi kwa ajili ya usambazaji wa maji.

Kilimo cha kuzalishia mbegu bora, kinaendelea kustadi kupitia mimea michanga iliyopandwa kwenye ndoo ndogo, kukiwa na udongo mweusi wenye rutuba, mpangilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu, chenye rangi ya njano na kijani, huku juu yake kikiwa kina picha ya mmea wa rangi ya kijani kibichi uliostawi vizuri sana, ukiashiria ubora wa mbegu unaopatikana ndani ya kasha hili juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali aina ya mbegu.

Vifungashio mbalimbali vimepangwa vizuri juu ya rafu. Vifungashio hivi vya mbegu vina picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri, yakiashiria mbegu zinazopatikana ndani. Juu ya vifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu hii.

Kifungashio kimoja cha mbegu kilichobeba rangi nyeupe, kijani na njano kikiwa na picha ya maboga yaliyokomaa vizuri sana, yakiashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kufangashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

KIlimo cha kuzalisha mbegu zenye ubora kinaendelea kwa ustadi ikiwa mimea ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri kwenye mashina mbalimbali kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na hatua sahihi za kutosha kwaajili ya kukua vizuri, mpangilio makini wa shamba hili la kisasa lililofunikwa juu unadhihirisha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.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

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya mifuko mikubwa yenye rangi tofautitofauti, mbegu hizi kama vile: ulezi, maharage, na mahindi, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano, kijani na nyeupe, huku juu yake kikiwa na picha ya mboga ya majani iliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana humo ndani .Juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu hiyo.

Kifungashio kimoja cha mbegu kilichokua na rangi ya chungwa, bluu na nyeupe. Na juu yake kina picha ya zao aina ya tikiti maji lililokomaa vizuri, ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana humo. Juu ya kifungashio hiki kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.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

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani huku juu yake kina picha ya mmea uliostawi vizuri sana kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya hili kasha, juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha hii mbegu.

Ndani ya maboksi makubwa yeneye rangi ya kaki, kuna vifungashio mbalimbali vya mbegu bora, vya bati na vya mifuko vya kawaida, zikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio hivi kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hiki, huku juu yake kukiwa kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani, huku juu yake kikiwa kina picha ya mboga ya majani ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatina ndani ya juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vimetundikwa vizuri juu ya rafu, huku juu yake vikiwa na picha ya maua yaliyostawi vizuri sana, yakiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya makasha haya. Juu ya vifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora ,kinaendela kwa ustadi kupitia mimea michanga iliyopangwa kwa hatua sahihi kila moja katika chombo chake kwenye miraba tofauti tofauti. Mpangilio makini wa shamba hili la kisasa lilofunikwa hadi juu , unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao .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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila miche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira meusi ya maji inayosaidia umwagiliaji wa miche hiyo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopandwa katika chombo maalumu kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Mpangilio makini wa mimea hii, unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja chenye rangi ya kilimu, ikiwa na picha ya nyanya iliyokomaa vizuri, ikiwa na rangi nyekundu angaza, ikiwa inaashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hicho, juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume akiwa amemshika mbwa mkubwa mwenye manyoya mengi na yanayovutia kwa kung'a muonekano wake, unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya za wamyama na mifugo.

Mabanda ya mifugo yaliyo tengenezwa kwa mbao imara, yamejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo na wanyama, yakiwa na nafasi yakutosha, kwaajili ya uingizaji hewa, na juu yameezekwa vizuri, ili kulinda wanyama hawa zidi ya mvua na jua kali.

Wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo wawili (wa kike na wa kiume) wakiwa wamevalia nguo za kujikinga zenye rangi ya bluu, na mwanamke amejivalia barakoa. Wakiosha mbwa mdogo mwenye manyoya meupe yanayong'aa. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu hawa wa afya ya wanyama.

Banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao ngumu, limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo na wanyama, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji wa hewa na juu imeezekwa vizuri ili kuwalinda wanyama hawa dhidi ya mvua na jua kali.

Mtaalamu wa tiba ya wanyama na mifugo wa jinsia ya kiume, akiwa ameshikilia mbwa mwenye afya nzuri na mwenye mwili uliojengeka, akiwa ana manyoya meupe yanayong'aa, yakiashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa mtaalamu huyu wa afya ya wanyama.

Mbwa mkubwa akiwa anakula chakula katika sehemu ya wazi ya banda lililotengenezwa kwa mbao, limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wake, likiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa na limeezekwa vizuri, ili kumlinda mnyama huyu dhiki ya mvua na jua kali.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa pembeni mwa mabanda yaliyotengenezwa vizuri, huku amezungukwa na mbwa wanaocheza kwa furaha wenye afya njema na manyoya yanayong'aa, muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mnyama pori aina ya pundamilia mwenye mistari mieupe na mieusi akiwa anatembea kwa utulivu juu ya ardhi yenye upana, huku pembeni yake kuna vichaka miti ya rangi ya kijani, huu ni mfano wa vivutio vya kipekee vinavyopatikana katika sehemu ya nchi vinavyovutia watalii mbalimbali.

Mnyama mamba mmoja mkubwa amelala kandokando ya maji, huku mwili wake mrefu na mgumu akiwa ametulia juu ya maji ya mtoni. Muonekano wake wakutisha unaakisi nguvu na ukali wa mnyama huyo wa porini katika mazingira yake ya asili.

Wanyamapori aina ya viboko wakubwa wakiwa ndani ya maji, huku miili yao mikubwa myeusi imetulia. Muonekano wao wa kutisha unaakisi nguvu na ukali kwa wanyama hawa wa porini katika makazi yao ya asili. Na pia hutumika kama kivutio cha utalii.

Twiga mrefu akiwa porini anatembea taratibu juu ya ardhi kavu yenye nyasi kati ya mazingira ya kuvutia yenye miti michache nyuma yake. Ni miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyamapori vinavyowafikia watalii kutoka ndani na nje ya nchi

Wanyama pori aina ya nyati wakiwa katika bwawa dogo la maji, ambapo wameenda kunywa maji, wanyama hawa ni mfano wa vivutio vya kipekee vinavyopatikana katika sehemu mbalimbali nchini, ambapo huvutia watalii wa ndani na nje ya nchi.